Picha hii inaonyesha ngombe kadhaa wakiwemo weupe , kahawia na mweusi . Wakichunga kwenye rundo kubwa la takataka ,ngombe hawa wanaonekana wakitafuta chakula au vitu vingine vinavyoweza kuliwa kutoka kwenye uchafu ambao inajumuisha mifumo ya plastiki , karatasi na taka nyingine. Hali hii inaonyesha shida ya usimamizi wa taka na jinsi inavyoadhiri wanyama.